Mfanyakazi wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga akisimama karibu na kitanda cha mgonjwa ndani ya wodi ya hospitali. Mfanyakazi huyo anaonekana akishughulikia chupa ya dripu, huku vifaa vingine vya matibabu vikiwa karibu.

Wataalamu wawili wa afya waliovalia mavazi maalum ya kujikinga wakiwa karibu na mgonjwa kitandani. Mgonjwa anaonekana amelala kitandani hospitalini na anaonekana dhaifu au anaumwa sana.

Wafanyakazi wa afya ambaye amefanya mavazi maalum ya kinga akimwangalia mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini. Mgonjwa anaonekana ameunganishwa na vifaa mbalimbali ya matibabu vinavyofuatilia hali yake na kuna skrini inayoonyesha data ya afya ya mgonjwa.

Kliniki ya kusonga ambayo ni lori jeupe lililobadilishwa kuwa kituo cha matibabu. Nembo na kaulimbiu ya kliniki hio inaonekana wazi kwenye upande wa gari. Watu watatu labda wafanyakazi wa afya au wananchi wamekaa mbele ya kliniki hio.

Mobile clinic yenye rangi nyeupe na mistari ya samawati. Kwenye kliniki hiyo kuna nembo za amref, na nembo ya serikali ya Kenya. Mlango wa kliniki umefunguliwa, na mtu anaonekana ndani. Kliniki hiyo imeegeshwa kwenye eneo la udongo mwekundu, na kuna bango la habari kando yake.

Kliniki ya kusonga iliyoko nje. Watu kadhaa wamesimama mbele ya kliniki hiyo, wakionekana wakisubiri huduma za matibabu. Kliniki hiyo ni gari kubwa jeupe lenye nembo za afya, na picha za watu.

Tukio la uchunguzi wa afya au kampeni wa ubimaji wa damu. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya amevaa glovu na anachukulia sambuli ya damu mwanaume mwingine aliyeketi mbele yake.

Mtu anatumia kijiti kinachoonekana kama mche wa miwa au kijiti kingine cha asili kusafisha au kutafuna meno yake. Mikono ya mtu huyo inaonekana kushika kijiti hicho kwa nguvu na meno yake ya mbele yanaonekana wazi.

Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya waridi. Mkono wa juu unashika kibano cha chuma kikiwa kimefunguliwa kidogo. Mkono wa chini unashika kioo kidogo cha meno chenye mpini wa chuma.

Mdomo wa mtu wakati wa matibabu ya meno. Mtaalam wa meno anaonekana akitumia kifaa cha kusafisha au kung'arisha meno. Kifaa hicho chenye brashi ndogo kinashikiliwa na mkono

Mkusanyiko wa vifaa vya matibabu ya meno vilivyopangwa kwa uangalifu kwenye sehemu yenye mandhari ya samawati. Kuna vyombo mbalimbali vya chuma vinavyong'aa vikiwemo vioo maalum vya meno na vifaa vingine vya uchunguzi.

Mwanamke anapiga mswaki meno yake. Anatumia mswaki wa umeme ambao unaonekana ukisafisha sehemu ya mbele ya meno yake ya juu. Meno yake yanaonekana meupe na safi na kuna mabaki madogo ya dawa ya meno ya rangi ya samawati kwenye baadhi ya meno.

Daktari au mtaalamu wa matibabu, amevaa glavu za samawati, akishika chombo chenye mpini wa manjano. Juu ya meza ambayo imefunikwa na kitambaa cha rangi ya samawati, kuna zana mbalimbali za matibabu zilizopangwa vizuri.

Daktari wa meno, ambaye ni mwanaume, amevaa barakoa ya samawati na koti jeupe ya daktari. Yuko akimchunguza mgonjwa, ambaye anaonekana akiwa amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wazi. Daktari anatumia vifaa vya meno kuchunguza meno ya mgonjwa.

Daktari wa meno ambaye amevaa koti jeupe, barakoa na glavu anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amekaa kwenye kiti cha meno na mdomo wake umefunguka. Daktari anaonekana akitumia kifaa cha meno kumchuguza au kutibu mgonjwa.

Daktari wa meno, amejikita kumtibu mgonjwa wake. Daktari amevaa miwani, koti jeupe, na glovu nyeupe akitumia vifaa mbalimbali vya meno. Mgonjwa amefungua mdomo wake wazi na inaonekana daktari anachunguza au kufanya matibabu ndani ya kinywa chake.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe la maabara na glavu za samawati. Ameshikilia mfano wa taya yana meno akionyesha jinsi ya kupiga mswaki kwa kutumia mswaki mwekundu. Picha inaashiria umuhimu wa afya ya kinywa na elimu ya usafi wa meno.

Mgonjwa amefungua mdomo wake wakati daktari wa meno akifanya uchunguzi. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na mkono wa daktari wa meno uliovalia glovu ya zambarau unashika kifaa cha meno.

Kulinganisha meno ya mtu mmoja ya kabla na baada ya matibabu au utaratibu fulani. Upande wa kushoto unaonyesha meno ya rangi ya manjano ambayo ni rangi ya kawaida ya meno. Upande wa kulia meno yale yale yanaonekana meupe zaidi.

Mtu anayepiga mswaki wa kitaalamu na daktari wa meno au msaidizi. Mdomo wa mtu huyo umefunguka kidogo, ukionyesha meno meupe na safi. Mkono wa daktari wa meno, uliovaa glavu za samawati, unashika kifaa cha kusafisha meno kinachotumia mswaki mdogo unaozunguka.

Sehemu mbilizinazoonyesha mabadiliko ya meno ya mtu. Sehemu ya juu inaonyesha mdomo uliofunguliwa ambapo meno ya chini yanakosekana na yale ya juu yanaonekana machache na yamevaliwa. Sehemu ya chini ya picha unaonyesha mdomo huo huo ukiwa umewekwa meno bandia ya rangi nyeupe yakionyesha matokeo ya kazi ya daktari wa meno.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevaa kofia za usalama za njano wanashiriki katika shughuli ya kusafisha au uokoaji baada ya uharibifu. Wamezungukwa na vifusi vingi kama vile mawe, vyuma na vitu vingine vilivyo haribika.

Wataalamu wa afya wanne wamevalia mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Wanashughulikia kifaa maalum cha usafirishaji wa wagonjwa waliotengwa wakiwa wanapakia kwenye ndege ndogo. Ndege hio ina nembo ya Amref na number ya usajili. Hii inaonyesha shughuli ya usafirishaji wa wagonjwa katika mazingira ya dharura.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, wakikusanyika karibu na mifuko ya misaada. Wanaume wawili wamesimama mbele wakiwa wamevalia shanga na nguo za kitamaduni mmoja akiwa ameshika vifaa vya jikoni.

Eneo lililofurika na maji ya kahawia huku watu wakiwa wanatembea ndani ya maji hayo. Mwanamke mmoja yuko karibu na mbele ya picha, akiwa amesimama ndani ya maji yanayomfikia magotini.

Jengo moja lililofurika maji likiwa limezungukwa na maji mengi. Jengo hilo lina paa la kijani kibichi na kuta za saruji zisizo na plasta na madirisha yake yamevunjika au hayana vioo. Kuna majengo mengine madogo yaliyosimama katikati ya maji upande wa kushoto na kulia.

Gari la kubebea wagonjwa linapita kwenye sehemu yenye tope na maji barabarani. Gari hilo lina rangi nyeupe na mistari mekundu pamoja na nembo ya msalaba mwekundu. Barabara hiyo inaonekana kuwa ya udongo na imezungukwa na mimea michache.

Kikosi cha wazimamoto kikiwa katika harakati au mazoezi, wakikimbia kwenye eneo lenye maji au lililonyeshewa mvua. Wamevaa sare zao kamili za zimamoto ikiwemo kofia ngumu za manjano, suti za kinga na buti. Nyuma yao kuna magari ya zimamoto na majengo yanayoonekana kama kituo cha zimamoto.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu na minene. Labda aina ya misonobari, chini ya miti kuna ardhi yenye udongo, matawi yaliokauka na mawe yaliyotawanyika.

Tone la maji likitua kwenye uso wa maji mengine na kusababisha mchirizi mkubwa. Maji yaliyopo kwenye chombo cheusi au kijani kibichi yanaonekana kuwa mweusi au na kivuli kizito, yakionyesha kina au giza fulani.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika karatasi ya choo. Karatasi hiyo ni nyeupe na ina shimo katikati kama ilivyokawaida ya karatasi hizo. Mkono unaonekana wa mtu mzima na una nywele kidogo kwenye mkono wa juu.

Jengo lililobomoka vibaya baada ya janga, pengine tetemeko la ardhi . Magari mawili, jeusi na jingine la fedha yanaonekana yakiwa yameegeshwa karibu na vifusi vya jengo lililoporomoka.

Skrini ya simu inayoonyesha programu ya mitandao ya kijamii ikiwa na picha kuu katikati. Picha hio kuu inaonyesha jengo la rangi ya samawati kijani na nyeupe likiwa na paa la samawati, likionekana kama kituo cha afya au polisi. Mbele ya jengo kuna barabara ndogo na mimea ya kijani kibichi na angani kuna mawingu meupe.

Mtu anayeonekana kuwa mtaalamu wa maabara au daktari, ameinama na kuingiza kichwa chake kwenye friji kubwa ya chuma, labda akitafuta au kuangalia kitu ndani yake. Friji hiyo inaonekana kuwa na stika au maonyo yaliyobandikwa juu yake.

Sehemu ya maabara au chumba chenye vifaa vya kisayansi. Juu ya meza, kuna kifaa kikubwa cheupe chenye rangi nyekundu na pia kuna kompyuta au vifaa vingine vya kielektroniki. Chini ya meza kuna madumu mawili meupe na dumu moja la kijivu yakionekana kuwa na majimaji au kemikali.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri, yenye vifaa mbalimbali. Kuna jirafu mbili nyeupe ndefu, mojawapo ikiwa na nebo ya biohazard , ikionyesha matumizi ya vifaa vya kibiolojia hatari. Juu ya meza, kuna mashine ya kisasa ya kupima sampuli, na madirisha makubwa yanatoa mwanga ya kutosha.

Kifaa cha kisayansi kinachofanana na hadubini ya kisasa au darubini ya macho kimewekwa juu ya meza nyeupe ya maabara. Kifaa hicho kina lenzi mbili kubwa za kutazamia na kinaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Sehemu ya nje au korido ya kituo cha afya ikionekana kuwa na eneo safi na vigae zinazong'aa sakafuni. Kuna mlango wa samawati iliyoandikwa kitengo cha macho juu yake kuashiria huduma za macho zinatolewa mahali hapo.

Kifaa cha hospitali kinachotumika kwa ajili ya watoto wachanga. Kifaa hicho ni cha rangi nyeupe na kina sehemu ya juu ya uwazi inayoruhusu mtoto kuonekana. Kuna vidhibiti na skrini za dijitali zinazoonyesha joto na mipangilio mingine.

Mtu anashughulikia kifaa kidogo cha umeme chenye rangi nyeupe kinachofanana na fin , akiwa ameinama chini. Mtu huyu yuko kwenye sakafu yenye vigae, akitumia mikono yake kukusanya au kukarabati kifaa hicho.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa amefunikwa na blanketi la samawati. Mkono wake umefungwa kwenye plaster na umening'inia kwa kamba na uzito, kuashiria matibabu ya mfupa uliovunjika.

Mashine ya kupiga picha ya ndani ya mwili ikiwa katika chumba cha hospitali au kliniki. Mashine hio ina sehemu ya juu inayoweza kurekebishwa na meza ndefu ambayo mgonjwa anaweza kulalia. Juu ya ukuta kuna kiyoyozi kinachoashiria umuhimu wa kudhibiti hali joto ndani ya chumba.

Mazingira ya kliniki au hospitali ambapo daktari au mhudumu wa afya ameketi kwenye dawati akijaza fomu. Mkononi mwake ana kalamu na ameshikilia karatasi huku fomu nyingine zikionekana mezani.

Mikono miwili inashika sindano na chupa ya dawa ikiwa inaonekana kama dawa inatolewa kutoka kwenye chupa. Sindano ina ncha kali ya samawati. Nyuma kuna kontena la kijivu na kijani lililowazi lenye chupa nyingine ya plastiki ndani.

Dumu kubwa la lita tano la kimiminika cha kuua viini lenye rangi ya kijani kibichi. Lebo ina maelezo ya kina kuhusu matumizi yake hasa kwa vifaa vya matibabu. Pia kuna alama za onyo za usalama zinazoonekana wazi kwenye lebo.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitali ambacho kina skrini nyeusi inayoonyesha namba. Skrini inaonyesha vipimo vya shinikizo la juu, shinikizo la chini na mapigo ya moyo kwa dakika. Kifaa hicho kina rangi nyeupe na nyeusi na kwa nyuma kuna mkono wa kupimia wenye rangi ya samawati nyeusi uliofunikwa.

Chumba kinachoonekana kuwa kituo cha huduma za macho au kliniki. Kuna vifaa viwili vikubwa vya kupima macho vimewekwa kwenye meza vikiashiria utaalamu wa huduma zinazotolewa.

Kifaa cha kisasa cha kupimia maabara kinachotumika kwa uchambuzi wa kemikali za mwili. Mashine hii imewekwa kwenye meza ya maabara iliyopangiliwa vizuri karibu na kompyuta na vifaa vingine vya kazi. Eneo hilo linaonekana kuwa safi na lenye vifaa vya kutosha kwa ajili ya kufanya majaribio na vipimo vya kimatiabu.

Sehemu ya chumba chenye vifaa vya kisasa vya matibabu, labda kliniki au hospitali. Kuna mashine kubwa nyeupe ambayo inaonekana kuwa kifaa cha kupiga picha ,kwa kawaida hutumiwa katika matibabu ya meno au kichwa.

Rundo kubwa la magodoro mengi yaliyofungashwa. Magodoro haya yamefunikwa kwa plastiki jeusi au kifungashio kingine, na yamepangwa kwa uangalifu katika mirundo mirefu. Inaonekana magodoro haya yamehifadhiwa nje, labda yakisubiri kusafirishwa au kuuzwa.

Mapipa mawili ya kisasa ya takataka yaliyoundwa kwa ajili ya matumizi ya ndani. Pipa moja lina rangi ya samawati hafifu na jingine lina rangi nyeupe, zote zikiwa na vifuniko vilivyofunika kwa urahisi. Mapipa haya yana umbo refu na jebamba.

Bendeji ya goti nyeusi, ambayo hutumiwa kusaidia na kulinda goti lililoumia au dhaifu. Ina shimo jeupe katikati kwa ajili ya sehemu ya goti. Bendeji hii ina mikanda inayoweza kurekebishwa kwa kutumia veil crow ikionyesha uwezo wa kubana.

Sehemu ya jicho la mtu mwenye ngozi nyeusi. Kidole kinaonekana kikishikilia kope la juu la jicho, labda kufumbua jicho. Rangi nyeupe ya jicho inaonekana kidogo chini ya kope. Pia, kuna kope refu na nyeusi pamoja na matone ya machozi au unyevu kwenye kona ya jicho.

Mfanyikazi wa afya labda nesi au daktari, amevalia sare ya kijivu na barakoa ya rangi ya samawati. nywele zake zimefungwa vizuri kwa mtindo. Anaonekana ameketi karibu na kiti cheusi akifanya kazi au kuandika kitu kwenye karatasi.

Bango la uhamasishaji kihusu afya ya akili mahali pa kazi. Bango linaonyesha daktari anayeonekana, kuchoka au kuwa na mawazo mengi, likiambatana na picha za kigiometri zenye rangi mbalimbali.

Mwanamme ameketi kwenye meza ya ofisi akiwa ameinamisha kichwa. Anaonekana mwenye msongo wa mawazo au amechoka sana akionyesha uchovu kazi I. Kuna kompyuta ndogo, miwani na daftari vilizo mbele yake kwenye meza ya mbao.

Mwanaume mweusi amekaa akionekana kuwa na wasiwasi au amechoka sana. Ameshika simu yake ya mkononi na mkono mmoja umefunika uso wake, akionyesha huzuni au kuchanganyikiwa. Amevalia shati la samawati la jeans na ana miwani mikubwa meusi.

Mama amemshikilia mtoto wake mchanga, Mtaalamu wa afya aliyevaa glovu za samawati na barakoa ,anampa mtoto dawa ya mdomo .Mtoto amevaa kofia ya rangi ya waridi na nguo yenye picha za katuni.

Mikono ya mtu mzima labda mhudumu wa afya ikiwa imeshika mkono mdogo ya mtoto mchanga. Mtu mzima huyo amevaa fulana ya njano na ana bangili mkononi mwake huku kidole cha pete kikiwa na pete. Anatumia kalamu ya samawati kueka alama kwenye kidole cha mtoto.

Mikono ya wafanyakazi wawili wa afya wakiwa wamevaa glavu nyeupe, wakimhudumia mtoto mchanga. Mtoto amelala kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga, akiwa amefunikwa na nguo za kijani. Wahudumu wa afya wanaonekana wakishughulikia kamba ya kitovu, au kutoa matibabu mengine muhimu.

Mikono miwili ya watu wazima ikishika mguu mdogo wa mtoto mchanga . Mtoto amefunikwa blanketi ya rangi nyekundu na nyeupe lenye michoro. Moja ya mikono inaonekana ikifanya jambo fulani kwa mguu wa mtoto.

Mtoto mchanga anapokea chanjo ya matone mdomoni labda chanjo ya polio. Mtu mzima ambaye anaweza kuwa mfanyakazi wa afya. Anashikilia chupa ndogo ya chanjo na kudondosha matone mdomoni mwa mtoto.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na vesti ya samawati na ya Kiafrika, anampa mtoto dawa ya mdomo. Mtoto amekaa kwenye kiti na anaonekana akimeza dawa. Wanawake wengine waliovaa barakoa, wamekaa karibu wakiashiria shughuli ya chanjo au utoaji wa dawa kwa umma.

Muuguzi wa kike aliyevaa sare ya rangi ya waridi na barakoa ya samawati, anamsaidia mwanamke mwingine . Mwanamke anayesaidiwa ameketi na anaonekana akishika kitambaa au nguo ya rangi ya waridi, huku akiwa amevaa barakoa.

Mfanya kazi wa afya ambaye anaweza kuwa muuguzi anamsaidia mgonjwa aliye lala kitandani hospitalini mgonjwa amevaa barakoa na kitambaa chekundu kichwani na anaonekana akipokea huduma kutoka kwa muuguzi.

Mkono wa mtu mzima unampa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mkono wa mtoto umeshikiliwa kwa upole huku tone la chanjo likitoka kwenye chupa ndogo. Mtoto anaonekana mdogo sana na analala chali akipokea chanjo hiyo muhimu.

Mtoto mchanga amefungwa ndani ya blanketi na kulala katika kitanda cha hospitali. Mkono wa mzazi unaonekana ukigusa kwa upole kichwa cha mtoto, akionyesha mapenzi na utunzaji. Mzazi aliyevalia bangili ya utambulisho wa hospitali anaonekana ameinama kumtazama mtoto wake kwa karibu.

Sindano inachota kimiminika cha rangi ya samawati kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa. Kimiminika hicho kinaonekana kama chanjo au dawa inayohitaji kudungwa. Sindano na chupa zote zimeundwa kwa kioo zikionyesha usafi na usahihi.

Mwendesha baiskeli ameketi chini kando ya baiskeli yake baada ya kuonekana kupata shida. Amevaa kofia ngumu, glavu na pedi za magoti akionyesha kuwa alikua akifanya shughuli ya kuendesha baiskeli mlimani. Baiskeli yake imelala chini karibu naye kwenye njia yenye miamba na udongo.

Mwendeshaji baiskeli wa kiume amesimama kando ya barabara akishikilia mgongo wake. Anaonekana akipata maumivu au usumbufu mgongoni labda kutokana na mazoezi ya kuendesha baiskeli. Amevalia mavazi maalum ya baiskeli na kofia ya chuma, akionyesha kuwa yuko katikati ya safari.

Mchezaji wa mpira wa vikapu amelala chini kwenye uwanja wa mpira wa kikapu akionekana ameumia. Amevalia jezi ya zambarau na njano na anashika mguu wake akionyesha maumivu.

Mwanariadha wa kiume amelala chini kwenye wimbo wa riadha akionekana ameumia au kupokea matibabu. Mtaalamu wa matibabu ambaye anaonekana kuwa daktari amepiga magoti karibu naye na kumnyoosha miguu.

Mtu anashika kifundo cha mguu, ishara ya maumivu au jeraha. Mtu huyo amevaa kiatu cha michezo chenye rangi ya kahawia na sola nyeupe, ikionyesha anashughulikia na shughuli za kimwili. Asili ya picha inaonyesha nyasi kijani kibichi ikionyesha kuwa tukio linafanyika nje au kwenye uwanja.

Mapambano kali na misumbwi ambapo bondia mmoja amepigwa ngumi kali usoni. Ngumi hiyo iliyovaliwa glavu ya samawati inaonekana kumpiga bondia mwingine usoni na kumsababisha uso wake kubonyea.

Mazingira cha kituo cha afya ambapo mtaalamu wa matibabu anahudumia mgonjwa. Mtaalamu huyo aliyevaa koti jeupe na maabara anachunguza kwa makini mguu wa mgonjwa ambaye ameegemea kitanda cha matibabu.

Miguu ya wachezji wa miguu wakati wa michezo inaonyesha wakati wa mchuano mkali kati ya wachezaji wawili mmoja akiwa amevaa soksi nyekundu na mwengine samawati wakigombea mpira. Buti zao za mpira zinaonekana zikigusa nyasi na uwanja kuashiria kasi na guvu ya mchezo.

Mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa imechanganyika ikionyesha mazingira ya asili au bustani. Katikati kuna sehemu yenye majani makavu na udongo unaonekana labda sehemu ambayo mimea imenyauka au kukatwa.

Miche michanga yenye majani mabichi yaliyo changanyika na mimea mingine, majani yanaonekana kuwa na afya na yamechanua vizuri nyuma ya mimea hiyo kuna anga la samawati lisilo na mawingu kuashiria hali ya jua.

Mmea wenye majani ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kuwa na umbile la mviringo kiasi na yana mishipa inayoonekana wazi. Mmea huu umeota kwenye ardhi yenye nyasi na inaonekana kuwa ni mmea mdogo.

Mmea wenye majani marefu na membamba unaofanana na jamii ya kunde ukistawi karibu na ua wa mbao. Majani yake yana rangi ya kijani kibichi na kuna baadhi ya matunda au mbegu zilizokauka zikiwa zimetanda kwenye matawi.

Eneo la kijani kibichi lenye miti mingi na mimea. Mti mkubwa wenye majani mabichi unachukua sehemu kubwa ya picha upande wa mbele kulia. Mwangaza wa jua unapita kupitia majani, ukiunda vivuli chini.

Mgomba mkubwa uliokomaa na mkungu wa ndizi bado mbichi. Majani makubwa na mapana ya mmea yanonekana wazi baadhi yakiwa yamechanika kidogo. Mkungu wa ndizi hizo za kijani unaning'inia wazi wazi upande wa kushoto wa picha.

Bustani ndogo iliyojaa mimea mbalimbali. Mbele kuna mimea yenye majani mekundu, na ya kijani kibichi. Inaweza kuwa michicha au mboga nyingine. Nyuma zaidi kuna safu za mimea mirefu ya kijani kibichi inayoonekana kama vitunguu maji au vitunguu vingine. Eneo linaonekana kuwa limejaa mimea mingi. Baadhi ikiwa ni mazao na mengine inaweza kuwa magugu.

Mimea mirefu yenye majani makavu na yaliyonyauka ikionyesha huenda imekumbwa na ukame au magonjwa. Kuna mimea mingine ya kijani iliyonyauka karibu ikionyesha mazingira yenye uhaba wa maji au hali ngumu ya ukuaji.